Hii ni ubao inaonekana kuwa iko darasani imeandikwa siku za wiki kuanzia mwanzo hadi mwisho, kando yake inaonekana kuwa kuna maandishi ambayo ilikuwa inaandikwa na mwalimu ama mwanafunzi.

Hichi ni kitabu cha darasa ya pili imeandikwa Haydn Richards Junior English New Edition. Kitabu hichi ina rangi nyeupe, kijani kibichi. Imebebwa na mtu ambaye anaonekana kuwa anasoma.

Huyu ni mwanamke mweusi ambaye anaonekana kuwa ni mlemavu yuko uwanjani. Amevalia sare ilioandikwa jina Kenya, ina rangi nyekundu, amevalia nguo nyeusi.

Hapa kuna wanaume wawili mmoja akiwa ameketi mmoja akiwa amesimama. Inaonekana kuwa aliyeketi anafunzwa kupiga ndondi, yuko pale jimu, anafunzwa na mwalimu wake.